Hawa ni samaki ambao wameweza kutiwa kwenye mafuta na wakachemshwa na wakaweza kupakiwa mbele ili mnunuzi anapopita aweze kuwaona. Pia utaweza kuiona sinia ambayo imeweza kuwekelewa mafuta yakaingia pale ndipo ziweze kuwekwa pale juu.

Hapa ni barabarani na gari hii ambayo yapita ambayo ni ya colour ya njano, ni gari ya kubeba gari ni gari spesheli ambayo imetengenezwa kwa minajili ya kusafirisha gari kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine ,imebeba gari kwa mahali pawili tofauti mnazo gari zile ambazo zimepakiwa juu na zingine kapakiwa chini .

Ni sokoni, mahali ambapo watu huja kununua vitu. Kuna hawa kina mama ambao ni wachuuzi wanauza vitu na kuna hawa watu ambao wamekuja pale sokoni Ili kuweza kununua. Pia kunazo zile miavuli ambazo zinakinga watu kutokana na mvua na jua Kali.

Hapa ni barabarani, gari hili ni la kubebea abiria, mlango wake unaonekana umefunguliwa ili kuweza kuwaruhusu abiria waingie, taa zake za nyuma zimewaka na inapita nje ya chumba kirefu.

Hapa ni sokoni na ni Ile sehemu ambayo watu wananunua matunda na mboga na vitu vinginevyo, wanaume hawa wameketi, moja anangoja watu waje wanunulie matunda yake, mwingine wapanga viazi vyake vizuri, ili mununuzi, anapokuja aeze kuchangua kiwango anachakitaka. Kuna kina mama ambao wamesimama pale kando wengine wakinunua wengine wakiwauzia.

Hapa ni kwenye duka ya kuuza maziwa, binti huyu amesimama hapa nje ili kuweza kubarizi na kuweza kuota jua huku akimngoja mtu. Kuna binti mwingine ambaye anaonekana anapita nyuma yake na kuna wale wanaume wawili ambao wamesimama pale kwenye duka ili kuweza kuhudumiwa na kununua yale maziwa yanayouzwa pale.

Hapa ni sokoni na pale chini katika vitambaa spesheli kumepakiwa matunda za kuweza kuuziwa wale wanunuzi wanaopita, kina mama wameketi pale ambao ni wachuuzi na wanangoja yule mnunuzi anapopita waweze kumuuzia matunda yale.

Kwenye mashine ya kupimia maziwa na kuuza, binti yule ambaye ndia muuzaji wa mahala hapa, hame jifunga karatasi kichwani ili kuzui nywele, isiweza kuingi katika maziwa ya mnunuzi. Kuna chupa ambayo pia inaekwa maziwa, na anaonekana kufinya kwenye mashine ila iliweza kutoa maziwa.

Hii ni soko. Na sokoni inaonekana kwamba imejaa pomoni. Watu ni wengi wanaonekana kua wanauza vitu aina ainadi. Kunaonekana pia kuna wanunuzi wengi wanapita. Na kwa umbali pia kuonaonekana kua ni mtaa wa mabanda.

Hapa ni kwenye chumba cha maonyesho ya gari, mwanamme huyu amenunua gari hili na anaonekana kutabasamu kwa anavyoonyeshwa gari lile. Amelishika pale juu na kuangalia ndani ili aweze kuona muundo wa gari hilo lake.

Hapa ni sokoni na mandhari yake yanaonekana kua na watu wamejaa pomoni. Kunao wale ni akina mama ambao ni wauzaji na akina baba na kuna wale wanunuzi kwa wingi sana, pia mahala pale kuna maji ambayo yamekwama kutokana na mvua kunyesha.

Hii ni gari ambayo imepakiwa kwenye jengo ambalo magari watu hukuja kuona magari. Jengo hili hutumika ili kuonyesha watu gari ambazo zimekuja sai na gari ambazo zinauzwa kwa wakati huu. Ni gari nyeupe ambayo imepakiwa ukiangalia upande huu mwingine.

Hapa ni kwenye duka kuu. Mama yule ameweza kusimama na kuwekelea mkono juu ya mashine, ambayo huweza kuuza mafuta yale ya kupika, ambayo huwa kwa njia ya maji maji. Pia kuna mashine nyingine iliyo kando ambayo ni mashine, huweza kutumika katika kuuza maziwa kwa njia ile ile kama ile ambayo huuza, inayouza mafuta mle kando na ile ambayo ni ya kuuza maziwa ni refu kuliko ya kuuza mafuta

Huyu ni mwanaume ambaye ameketi mbele ya duka anaonekana kwamba yumo mwenye mawazo mengi sana na ameweza kutuliza kichwa chake kwenye meza tunaona kwamba pia kuna mwingine ameketi juu ya ukuta.

Hii ni duka ambayo kwa muonekano wake imepakwa rangi ya kijano, ina maandishi pale ya saluni na kuna maana pale ambapo kumepakiwa vitu ambavyo vinauzwa, kuna vitu viwili hapa nje, na ndoo na beseni pia zaonekana. Kuna mtu ambaye ameketi pale kitini kajishika kichwa. Pale pia kuna chumba chingine cha kuingia ndani mahali ambapo saluni inafanyikia.

Vijana hawa wamo dukani, wanaonekana kwamba mmoja ametia mkono mfukoni, labda kutoa hela ili waweze kumplipa yule muuzaji waliye dukani, au ameweza kurudisha ile baki iliyoweza kurudishiwa. Mwingine naye anaonekana kwamba ameangalia nje.

Haya ni matunda abayo yameekelewa juu mezani tayari kuuzwa, kunao parachichi, kunao machungwa, kunao maembe na pia kuna karatasi ambazo ni za kupakia matunda yale yanapo uzwa. Kuna chupa pale ambayo inatumika kubeba maji itakayo mwagia matunda yale.

Hapa ni sokoni kwenye wachuuzi wa viatu viatu hivi vimepakiwa kwenyemti na kwenye kamba vimepakiwa vizuri ili wanunuzi waweze kununua vizuri jamaa huyu anaonekana kuvipanga vizuri akiangalia kwenye viatu.

Hii ni gari aina ya Nissan ambayo imepanda nje ya lango kuu lango hilo liMepambwa vizuri na maandishi na kuwekwa mistari ambayo ina rangi za bendera ya kenya kuna mahali pale ambapo watu wanaweza kutupa taka na pia kuna kreti pale ambayo inatumika kubeba soda.

Hapa ni kwenye duka ya kuuza viatu aina ya darling , viatu hivi vimepangwa ukutani kwa moja baada ya kingine ili mteja anavyopita kama jinsi mwanaume huyu anavyopita, aeze kuvutiwa na aweze kuja kununua.

Hapa ni mahali ambapo gari zimeegeshwa. Gari hizi zimeegeshwa kwa minajiri ya watu kuja kuona ili wajue gari ambayo ni ya kisasa na hata watakapotakajinunua wanacha hapa ili waweze kununua. Moja imeangalia upande huu na zingine tatu zimeangalia upande ule mwingine wa kioo.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya gari. Humu ni mahali ambapo gari ambazo zimo sokoni ambazo zinauzwa, huwa ziko kwenye maonyesho, ambao watu hukuja kujionea na kujua yepi ni gari jema watakayotaka kuinunua.

Huyu ni binti na mwanamume, kule nyuma mna gari na pia kunayo miti ambayo inaweka manthari yawe sawa, mwanamume yule na binti wameshika karatasi mkononi tayari wanaisoma huku wakiwa katika hali ya kutabasamu.

Hawa ni watu ambao wamefumbukana mahali kwa minajili ya sherehe, mandhari haya yanaonekana kua na nyasi na kua na miti pale kandokando, mna gari pia ambazo zimeegeshwa na jamaa yule aliyevalia koti nyeusi ameketi kwa moja huku mabinti wengine wakiwa wameketi kwa nyingine, kuna binti ambaye ameketi chini na kwa mbali kuna sahani ameishika mkononi iliyo na chakula.

Gari hizi zimeegeshwa nje ya majengo, juu mmepita nyayo za stima ambazo zinasaidia umeme kupita, kando mna jengo ambalo lina vioo ambavyo vinaonekana ni vya kijani na jengo hilo linaonekana kua la ghorofa tano.

Ni bango kutoka kampuni ya CIC Group, CIC group ni kampuni ambayo inapeana bima kwa watu, bango hili ni la kuhimiza watu waweze kutoa kuchukua bima za familia zao huku ikiwa na picha ya familia amayo ina furaha.

Hapa ni sokoni na ni kwenye sehemu ya wachuuzi wa chakula kile cha kupika kile kama viazi, nyanya, hoho, vitunguu na mboga zinginezo, mama huyu ambaye ni mchuuzi ameketi huku akitengeneza mboga zingine mkononi anawangoja wanunuzi waje kununua, mle kando pia mnao mzee ambaye anawauzia wanunuzi wawili ambaye ni baba na mke ambaye wamesimama.

Hizi ni gari ambazo zimeengeshwa ambapo mandhari yake yanaonekana kuwa na nyasi na miti, nyuma pia mnaonekana kuwa na watu ambao wamefumukama mahali kwa jambo moja au kwa sherehe inayofanika.

Hili ni bango kuashiria kuwa kampuni hiyo inaonekana bima kwa nyumbani ina pia maelezo ya kila kitu ambavyo wanashughulikia ikiwemo moto, ukiwa umevunjwa ikiibiwa siMu au nini na pia pale kuna mchoro wa nyumba.

Hapa ni sokoni na hapa ni pale kwenye sehemu ya kuuza na kununua matunda. Kunao baba yule ambaye ni mchuuzi wa matunda haya. Ameketi kajishika kichwa chake, tayari kungoja mnunuzi aje ili aweze kununua matunda yale. Kuna pia kijana mwingine ambaye amesimama pale nyuma ananunua tikitimaji.

Hizi ni gari aina ya Mistubishi kwa vile zimepakiwa pale mahala ambapo huwa zauzwa ama watu huja kujionea magari waweze kuona ni gani mpya na ni gani ya kitambo.

Hii ni simu mashine spesheli kutoka kampuni ya pesapal, ambayo hutumika kufanya malipo, kadi ile iliyo pale hupitishwa na kuweza kuingia katika akaunti kwa njia ya automatiki na kieelektroniki na kuweza kufanya malipo yale.

Huu ni uwanja ambapo gari ambazo ziko kwenye maonyesho na kuuzwa zimepakiwa. Gari hizi kunazo zile nyeusi, nyeupe, rangi ya njano nyingi. Zimepakiwa kwa njia tofauti tofauti. Kunazo zile ambazo zimepakiwa zikiangalia zingine kwa nyuma, na zingine kwa kando.

Huyu ni mwanaume ambaye ameweza kushika jagi mkononi, anaonekana kutilia maziwa kutoka kwenye jagi, kuenda kwenye glesi, amesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa kiautomatiki ambayo ni mashine ya kisasa.

Hii ni gari ambalo limeegeshwa, kuna magari mengine pia pale kando ya gari hili, mandhari ya mahali hapa ambapo gari zimeegeshwa inaonekana kuwa ni mahali penye nyasi, miti kunaonekana pia mna watu.

Hii ni duka ya kuuza maziwa na vifaa ambavyo vimetengenezwa na maziwa. Kunaye mama ambaye yumo ndani ya duka ile ambayo ndiye anayeweza kuuza vifaa vile. Amevalia nguo nyeupe na huku mkononi ameshika ile chupa ambayo ametilia maziwa ili kumpa mwanaume huyo ambaye amesimama nje na ambaye ni mnunuzi wa maziwa yale.

Hii ni leseni ambayo inatoka kutoka kampuni ya kuchukua ushuru katika nchi ya Kenya. Inaonekana na maandishi mengi, inaonekana kwamba ni ya mtu ambaye anachukua kwa ajili ya kazi si kwa ajili yake binafsi.

Hii ni mashine inayoonyesha muuzo wa pesa, jinsi pesa ya nje inavyonunuliwa na inavyouzwa katika nchi husika. Ina tarehe, ina pia saa pale, ni ya kampuni aina ya Oriento Commercial Bank Limited ambayo ina nembo pale inaitwa discover banking pleasure . Hii inaonyesha kwamba kama euro inabadislishwa kwa pesa hii kupita pesa ya Kenya.

Haya ni mabunda mawili ya noti. Kuna yale yapo kwenye mkono wa kulia na kuna yale yaliyo kwenye mkono wa kushoto. Pesa hizi, noti moja ni taslimu elfu moja ya nchi kuu ya Kenya. Yule ambaye amezishika pesa zile, anaonekana kuvalia nguo nyekundu.

Hizi ni pesa. Zinaoekanakua ni shillingi au noti eifu moja ya nchi ya Kenya. Hizi pesa husaidia mtu anapofanya manumuzi au anapolipia huduma ambayo ameweza kufanyiwa.

Hii ni gari ambayo imepakiwa inje ya lango kuu. Ni gari nyeusi ambayo ni ya aina ya Toyota. Toyota hii ni Toyota TX. Mle nyuma pia mna lango lingine ambalo limefungwa. Manthari haya mahali hapa yanaonekana kuwa na nyasi mimea na ni mahala ambapo pamewekwa kuwa safi.

Hii ni gari ambayo imeegeshwa. Mlango wake mmoja umefunguliwa, na juu mkabala imetiliwa kifunguu. Kifunguu hichi hutumika kufungua mlango au kuianzisha gari yenyewe.

Hapa ni sokoni na sehemu hii ni sehemu maalum ya kuweza kuuza na kununua nguo. Kunaye baba ambaye ni mchuuzi ambaye ameinama ili aweza kuchukua nguo. Kuna mwanamke yule pale ambaye anaweza kujipima nguo. Kunaye mwanaume yule pale ambaye pia anachukua nguo nyingine ili aweze kujipima. Kunao pia mwingine ambaye amesimama tayari kungoja mnunuzi aje anunue nguo.

Hii ni kabati spesheli ya kubeba nguo, zile nguo mnazo vitambaa ambavyo vimepambwa pale juu vyaonekana, kunao pia mchongo wa kuvalia nguo ambao umevishwa nguo na kuvishwa shanga pale shingoni, pia mna begi mle juu na pia kofia mbili zile za kukinga mtu kutokana na jua.

Hili ni jumba ambalo ukutani mwake kumeweza kuwekwa vitu vya asili au vitu vya thamana pia, kuna michongo kupitia kwenye chupa kuna michongo kwenye vyungu, kuna picha za wanyama na pia michongo ya wanyama.

Hapa ni sokoni mahala ambapo watu wananunua matunda, mboga kuna akina mama ambao wameketi chini wako tayari wanangoja wale watu wakununua waweze kuwauzia, na kuna wale ambao wanatembea kando. Kumefurika mahala hapa na maji yapo, na kufanya mahala hapa kuwa si salama pakuweza kuuzia vitu hivi.

Hii ni bango kutoka kwa kampuni ya CIC ambayo inaonyesha ile pima ambayo wanayotoa kwa familia, binti yule amembeba mtoto wake na yule mwanaume pia amewekelea aina ya kompyuta kwenye pacha lake na mtoto huyu anawaonyesha jambo katika kompyuta ile.

Ni sokoni na ni kwenye sehemu ya kuuza matunda, mboga na vitu aina ainati, kunavyo mboga, matunda ambazo zimepangwa mahala pale, kunazo nyanya zimewekwa sehemu moja, machungwa sehemu moja, maembe sehemu moja huku ndizi zikininginia kutoka mahala juu ambapo zimefungwa.

Hii ni bangu kutoka kwa kampuni ya bima ya inayofahamika kama Mayfield Insurance ambayo inaeka bima ya watu ambayo mtu anapopata ajali, wanajiuza pale kwa watu ili kuweza kuona kwamba mtu huweza kujikinga kutokana na ajali kwa kuwekea bima ya maisha yake wakati wa ajali.

Ni bango kutoka kampuni ya wa pima boda, ambayo ni kampuni inayopeana pima kutoka kwa waendeshaji wa bodaboda. Inawaimisha wale wasomaji wote, ili waje wapate pima ya bodaboda zao. Kunao mwamaume yule ambaye anaendesha bodaboda, na hima mle amebeba mwanamke ambaye ni binti.